Daktari wa meno aliyevaa koti la rangi nyeupe, akiwa ameshikilia meno ya bandia, akiyafanyia usafi kwa kutumia kifaa maalumu, alichokishika mkono mwingine.

Uchafuzi wa mazingira pamoja na hali ya hewa unaofanywa kwa uchomaji wa taka au Majani ya miti yanayotoa moshi wa rangi nyeupe ambayo huchafua hali ya hewa.

Mfanyakazi akiwa anafanya usafi ndani ya chumba cha hospitali kikiwa na vitanda vya kulazia wagonjwa pamoja na komputa ambayo hutumika kuonyesha hali au mapigo ya moyo, pia kuna makabati madogo yenye mato yanayokubaliwa vitu mbalimbali.

Mazingira ya hospitali yenye majengo yaliyotengenezwa kwa matofali ya kuchoma, nje kukiwa na ukoka au nyasi fupi za rangi ya kijani katika upande wa upasuaji.

Madaktari pamoja na wasaidizi wao wakiwa wamevaa kofia vichwani, barakoa miwani na makoti marefu, wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji wakitoa matibabu kwa mgonjwa aliyelazwa juu ya kitanda.

Mama akiwa ameketi katika kiti cha plastiki akimpakata mtoto mchanga, aliyemfunika mashuka ili asipatwe na baridi, akiwa anamsikiliza mtaalamu wa afya, aliyeshika kitabu kidogo akiwa anampatia elimu ya malezi ya mtoto.

Wamama pamoja na watoto wadogo wakiwa wameketi wengine wakisimama katika chumba cha eneo kubwa la hospitali wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma za matibabu kwa watoto wao kwa mpangilio.

Duka dogo ambalo linauza dawa ambazo zime hifadhiwa katika makabati yalio tengenezwa kwa chuma na kioo, kukiwa na funguo zinazo funga sehemu hio ili mtu ambae haruhusiwi asitumie dawa hizo.

Dawa za asili ambazo zinatengenezwa kutoka katika magome ya miti, mizizi, majani, mbegu au matunda ambazo zimeshatengenezwa vizuri na kuhifadhiwa katika chupa ndogo zikiwa na vibandiko ambavyo vinaorodhesha magonjwa inayotibu.

Dawa za kienyeji ambazo zimewekwa katika mabakuli madogo, yaliyo juu ya meza, zikiwa katika mfumo wa punje ndogo ungaunga, au magome ya miti pamoja na mbegu au matunda.

Dawa za kienyeji au za asili zilizohifadhiwa vizuri katika boksi, ambazo hutumiwa na wamama wajawazito ili kuwasaidia wakati wa kujifungua wasipate matatizo yoyote.

Mmea wa alovera uliostawi vizuri ambao hutumika kama dawa, pale mtu anapotafuna au kujipaka katika kidonda, hutibu pia magonjwa ya ngozi kwa mtu ambaye anayeumwa.

Mkono ukiwa unachuma jani lililostawi vizuri kutoka katika mmea, ambao hutumika kama dawa ya asili au ya kienyeji, pale itakapoandaliwa kwa kuchemshwa au kubondwabondwa na kupakaliwa kwenye kidonda.

Dawa ya asili au ya kienyeji, ambayo imekwisha andaliwa vizuri na kuhifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, ambalo hutibu magonjwa mbalimbali yaliyoorodheshwa katika boksi hilo.

Dawa za kienyeji au za asili zilizo katika mfumo wa kimiminika zikiwa zimehifadhiwa katika makopo na kufungwa vizuri, kila moja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha matibabu au magonjwa yanayotibika kwa kutumia dawa hiyo.

Kijana wa kiume akiwa anauza dawa za kienyeji au za asili, zitokanazo na magome ya miti, mizizi, majani, matunda, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika makopo na mifuko.

Mmea ulioota ukitoa majani ya rangi ya kijani pamoja na maua kwa juu, yaliyochipua vizuri ambayo hutumika kama dawa za asili au za kienyeji, kutibu magonjwa mbalimbali.